Kundi la watu walioketi mezani wakitumia kompyuta mpakato, katika mazingira yanayoonekana kuwa ya kielimu kama darasa au maktaba. Katikati kuna alama ya kofia ya kuhitimu inayowakilisha elimu. Inaangazia jinsi teknolojia ya kidijitali inavyowezesha watu kujifunza kwa njia mbunifu.

Mtu amekaa mezani akifanya mkutano wa video kupitia kwa komputa mpakato. Kwenye skrini Kuna sura za watu wakionekana kushiriki mazungumzo ya mtandaoni .Huenda ni mazungumzo ya kikazi ,masomo au urafiki.

Mtu mmoja anatumia kompyuta ya mpakato akiwa katika mazingira ya kujifunza. Kwenye skrini kuna maandishi makubwa pamoja na picha ya vitabu, ishara ya kujifunza kwa kidijitali.

Mazingara ya darasa yenye miundombinu ya msingi. Madawati ya mbao yenye miguu ya chuma zimepangwa kwa mistari zikitoa nafasi ya kutosha kwa wanafunzi. Ubao mweusi upo mbele ya darasa pamoja na meza na kiti ya mwalimu kuashiria mazingara ya kufundisha.

Darasa la kompyuta ambapo mwanafunzi anapokea msaada moja kwa moja kutoka kwa mwalimu, akimwonyesha jambo kwenye skrini ishara ya ushirikiano wa karibu na ufundishaji wa ana kwa ana.

Maktaba yenye miundo mbinu inayowezesha elimu ikiwa ni ishara ya nafasi salama na tulivu kwa ajili ya kujifunza. Ni msingi wa kukuza maarifa usawa wa kielimu na mazingira rafiki kwa wanaojinfuza.

Ukumbi mkubwa wa kisasa wa hafla za kielimu ikiwa na mpangilio mzuri. Skrini kubwa zimewekwa mbele na pembeni ishara ya matimizi ya kiteknolojia katika mafunzo yakiakisi miundo mbinu madhubuti ya elimu.

Vijana wanacheza kwenye uwanja wa nyasi huku nyuma kukiwa na majengo yanayoashiria uwepo wa shule au taasisi ya elimu. Uwanja wa michezo ni sehemu muhimu ya miundombinu ya shule ikiwasaidia kukuza afya, nidhamu na mahusiano ya kijamii miongoni mwa wanafunzi.

Hili ni darasa la chekechea lenye mandhari ya kuvutia na rangi nyingi. Madawati yamepangwa kwa umbo la u, yakizungukwa na viti vya plastiki. Ukutani kuna mbao za matangazo zilizojaa herufi na namba pamoja na picha za maumbo.

Hiki ni chumba cha kusomea ambacho kina meza ya kusomea, televisheni iliyowekwa ukutani, sofa na kabati na vitabu. Meza ina taa ya kusomea, vitabu na vitu vingine vidogo. Dirisha linaonekana upande wa kulia.

Hili ni chumba cha bweni au hosteli chenye vitanda vya ghorofa vyote vikiwa na mashuka yenye mistari ya buluu au nyeupe. Mtu mmoja ameketi kitandani akiwa kwenye shughuli isiyotambulika vizuri, huenda ni kusoma au kutumia kifaa cha kielektroniki.

Hiki ni chumba cha bweni chenye vitanda vya ghorofa vya chuma. Kila kimoja kikiwa na godoro na baadhi zikiwa na blanketi zilizopangwa kwa mpangilio usio rasmi. Kuta nyeupe , sakafu ya kahawia, na dirisha kubwa linaloleta mwanga wa kutosha.

Watoto wameketi wakisoma vitabu katika chumba cha maktaba chenye mandhari ya kipekee. Kando ya kuta kuna rafu zilizojaa vitabu pamoja na mabango yenye maandishi mbali mbali yanayo himiza kusoma na kujifunza.

Hiki ni chumba cha kulala kilicho na kitanda cha ghorofa. Pembeni mwa kitanda kuna kabati kuonyesha mandhari ya hoteli na juu yake kuna dirisha ambalo linaloangazia chumba kwa mwanga wa asili.

Mwanafunzi aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akifundishwa kwa karibu na mwalimu katika darasa lenye michoro ya elimu ukutani na ubao ulioandikwa. Mwalimu yupo kando ya mwanafunzi akimsaidia kuandika kwenye daftari kwa ukaribu na makini.

Mwalimu akifundisha mwanafunzi kutumia mbinu za hesabu kupitia ishara za mkono. Mwalimu anaonyesha namba tano huku kwa mkono mmoja huku mkono mwingine ukiashiria namba hiyo kwa kidole. Mwanafunzi naye anajifundisha kwa kutumia vidole vyake.

Ni mazingira yenye ujifunzaji wa kina katika elimu maalum. Mtoto ameketi mezani akihusika moja kwa moja na vipande vya plastiki vya rangi mbalimbali, ishara ya msaada wa kibinafsi na mawasiliano ya ana kwa ana katika kujifunza.

Watoto darasani wakiwemo wale wenye mahitaji maalum. Mandhari hii ikiangazia elimu ya mahitaji maalum. Mjumuiko wa wanafunzi wenye ulemavu kwenye mazingara ya kujifunzia yenye usaidizi na mshikamano.

Mazingira ya kujifunza yanayojumuisha watoto ndani ya maktaba, wakimsikiza mtu mzima anayesoma kitabu. Mbwa mweupe aliyeketi karibu na msomaji ni sehemu ya shughuli hiyo. Akiongeza kipengele cha therapia, kupitia wanyama. Mbinu inayosaidia watoto wenye mahitaji maalum katika kuijenga ujasiri, umakini, na ustawi wa kihisia.

Wanafunzi walioketi sakafuni darasani, wakijihusisha na shuguli za kujifunza, mmoja wao anatumia kifaa cha breili ikiashiria ujumuishaji wa wanafunzi wenye chungamoto za kuona. Wangine wanavitabu na daftari wakiwa na umakini kazini.

Hawa ni watoto wakifanya kazi ya nyumbani darasani ,watoto wanatumia kalamu za rangi kuchora kwenye karatasi kuna vitabu na vifaa vya shule mezani, ukutani kuna mabango yenye michoro na maandishi.

Kuna watu wawili wakiwa wanamsaidia mmoja kuchora kwenye turubai. Mmoja wao ameshikilia brush ya rangi na mwingine akimsaidia kuchora kwenye turubai kwa rangi tofauti. Watu hawa wanaonekana kuwa wanashirikiana kumsaidia mchoraji.

Mtu mzima na mtoto wakiwa kwenye shughuli ya kujifunza mandhari inayonyesha hali ya utulivu, umakini na mshikamano wa kujifunza kwa usaidizi wa karibu. Taswira inayohakisi elimu maalum kwa watoto wenye mahitaji maalum.